Kuna mtu mmoja aliyeshika mkono wa mtoto, ywampaka rangi kutumia makaa kwenye kidole chake kidogo.

Hatimaye hapa pana watu wengi, na pembeni mle mna gari hatimaye ni trela, ambayo ajali imefanyika. Trela limebingirika na kuna moto na moshi yavuka mahali pale. Watu wengi, watu wa ukoo wamejaa, umati ya watu wamejaa ,wengine walichukua picha kutumia simu.

Huku kuna kijichupa kidogo cha glesi ambacho kimeandikwa, M.M.R, 39 E.Chupa ambalo lina dawa. Dawa ambalo linakaa kama maji hivi ni chanjo, nyuma yake kuna sindano.

Hapa pana watu watatu, wawili wakiwa ni madaktari. Daktari hawa wamevalia sare rasmi za kiafya, wamevalia barakoa na wanamhudumia mgonjwa. Mgonjwa yule anangolewa meno, yuatibiwa meno maana amepanua mdomo alafu daktari hawa wanavifaa mbali mbali ambavyo wanatumia kwenye mdomo wa mgonjwa huyo wakimhudumia.

Hapa naona watu wawili. Mmoja amevalia shati nyeupe mwengine shati ya buluu. Pia nawaona wanakimbiza nzige. Wanakimbiza nzige kwenye shamba lao.

Hapa mna vyombo kadhaa ikiwemo kibuyu fulani cha maziwa na pia kuna ndoo na vyombo fulani vyupa pia vimo pale vyupa fulani pia viko mahali pale.

Hapa kuna kijichupa ambalo limeshikiliwa na mkono uliovalia glavu na sindano limedungwa kwenye kijichupa hili. Wanaondoa dawa.

Hapa kuna watu wawili, mmoja kavalia barakoa na yumo kavalia nguo nyekundu. anajaribu kumuelezea mwenzie aliyevalia buibui na nguo nyeusi, na wote ni wanawake, hatimaye wanajaribu kujadili kitu fulani.

Huyu daktari aliyevalia barakoa na miwani. Pia amejivalia koti la maabara ambayo ni nyeupe. Daktari huyu yuachomoza dawa kutumia sindano. Dawa hiyo yaliyochomoza kwenye kijichupa kidogo.

Hapa kuna daktari, aliyevalia koti la maabara nyeupe. Na huyu ana mgonjwa wamo sakafuni. Anajaribu kupatia mgonjwa huyu mazoezi. Pembeni pale kuna kiti cha magurudumu ya mgonjwa pamoja na magongo ya wagonjwa.

Hapa kuna mtu flani aliyefungua bega lake liko wazi yuwadungwa sindano na daktari au mhudumu wa afya na pembeni mle kuna watu ambao wamepanga mlolongo flani, tayari kupokea huduma za matibabu, wamo kwenye uwanja.

Hapa kuna sindano chupa kidogo cha dawa ambalo hatimaye ni chanjo. Na pia pembeni mle kuna kijikaratasi fulani nyeupe. Vimo juu ya kifaa fulani.

Hapa kuna kijichupa fulani ambacho kina tembe ya dawa maana yaonekana.

Hapa natumai hawa ni mafundi waliovalia boila suti na kofia, kofia yao ni ya njano. Boila suti ni nyeusi hivi. Wao wamesimama pale kando ya jengo ambalo lilibomoka . Natumai jengo lilibomoka pale.

Hii ni chupa jeupe, ambalo limeandikwa Zephanla Life Herbal Clinic. Maana yake ni dawa, chupa la dawa ambalo limesimamishwa mahali pale.

Hapa kuna watu wawili ambao ni mwanamke na mwanaume. Mwanamke amevalia nguo ya kulala na mwanaume huku amebeba mtoto mchanga. Mtoto mdogo zaidi ambaye amebebwa kwenye pembejeo.

Hapa mna mhudumu wa afya ambaye amevalia barakoa kwenye pua lake alafu pia ana miwani. Pia daktari huyu amevaa jaketi la kuakisi jua au reflector anamhudumia mtoto mgonjwa aliyekua na mama yake.

Hapa ni mahali pa ukamwe. Ardhi halinammea hata mmoja. Lakini pembeni mle mna isipokuwa mti mmoja ambalo limenyauka halina matawi na mawingu pia iko wazi. Bingu liko wazi hamna mawingu angalau moja moja tu.

Hapa namwona daktari aliyevalia barakoa kwenye pua kisha ana mwongelesha mama mmoja aliyebeba mtoto kwenye pembejeo. Kwenye meza pale mna chupa fulani ya kupulizia dawa ya vijikaratasi meupe.

Hapa mna umati wa watu. Pembeni pale mna vibuyu na kuna bomba la maji hatimaye mfereji iko mahali pale na watu wawili aliyevalia koti wamevalia suti wamo wanaelekea kwenye mfereji lile la maji.

Hapa mna watu ambao wanakaribia kama vile watano ivi. Watu hawa wamo kwenye jaa la taka. Wameteketeza taka huku wakijaribu kusafisha mazingira.

Hapa mna vijiboksi au viboksi kadhaa. Viboksi ambavyo vinakaribia kama saba hivi na kwenye ubavu ya boksi hivi vimeandikwa Stress gear max , kumaanisha kuwa ni viboksi vya dawa. Ndani mwao mna dawa.

Hapa mna wahudumu wa afya watano ambao, wamevalia aproni au bola suti nyeupe pamoja na barakoa pia wamevalia glavu. Alafu mmoja wao ana pumpu ya kunyunyizia dawa ya kunyunyizia dawa kwenye vifaa ambavyo viko hapo chini.

Hapa pana daktari. Daktari ambaye anamhudumia mgonjwa. Mgonjwa amepanua mdomo, daktari yuaingizwa chombo fulani katika mdomo wa mgonjwa. Daktari amevalia maski au barakoa. Pia amevalia maabara.

Hatimaye hapa ni darasani, kuna wanafunzi waliovalia vazi la sare ya samawati. Mbele mle mna mwalimu aliyevalia barakoa, na amesimama pamoja na mwanafunzi mwenzake, hatimaye wanajaribu kuelezea wanafunzi hawa wengine kuhusu funzo fulani, wanapokea mafunzo.

Hapa pana wahudumu wa afya wawili, ambao wamevalia sare kirasmi ya kiafya. Wamevalia kofia za kiafya, pamoja na barakoa. Natumai ni wale wa theater ambao wanahusiana na mambo ya upasuaji. Maana mmoja wao ana chombo mkononi, na ni kama yuashona ngozi wa mgonjwa.

Hapa kuna daktari mmoja aliyevalia glavu la samawati kisha amevalia koti nyeupe la maabara. Daktari huyu ywashughulika na madawa kwa sababu naona pale ameshika kifaa fulani kwenye mkono wake.

Haya ni madawa, kuna dawa ya kinjano, kuna ile ya krimu alafu pia kuna dawa ambalo zimewekwa kwenye chupa nyeupe, ambayo hatuwezi kuiona alafu pia kuna dawa ambalo linaonekana kiungaunga hivi. Limebebwa na mhusika mmoja, kwenye mikononi mwake.

Hapa mna watu wawili. Mtu wa kwanza ni daktari ambaye amevalia koti jeupe la maabara halafu pia ana barakoa puani kwenye uso lake. Anamdunga sindano mgonjwa.

Hapa mna kikopo fulani kidogo, ambacho kifuniko lake ni nyeupe, halafu hapo kwenye ubavu wake umeandikwa ngiri sugu. Kikopo hiki kimewekwa kwenye sakafu ambayo ni nyekundu.

Hapa mna mhudumu wa afya, daktari ambaye amevalia barakoa halafu amevalia pia nguo rasmi za kiafya. Anamhudumia mtoto. Mtoto huyu anamdunga sindano na pia mtoto huyu ana mama yake. Mama yake amembeba kwenye pembejeo.

Hapa mna watu kadhaa. Watu hawa wako kwenye barabara iliyoharibiwa vibaya sana na yaonekana kuwa maji yaliharibu barabara hii, hivyo lami imebomolewa vibaya mahali hapa.

Hapa kuna watu ambao ni wawili, wapo kwenye bomba la maji. Wanateka maji, kwa sababu kuna mitungi kadhaa. Mtungi ya manjano. Wamo kwenye kituo cha maji .Wakoo, wanachota maji.

Huu ni mkusanyiko wa madawa kuna zile ambavyo zimo kwenye chupa kidogo alafu pia kuna zile ambazo ziko kwenye mitungi mikubwa mikubwa imekusanywa pamoja hili kuwekwa vizuri.

Huyu ni daktari aliyevalia shati jeupe la maabara halafu pia kwenye uso wake amevalia barakoa. Daktari huyu yuwashughulika na madawa. Amebeba, ameshika boksi dogo la dawa na mbele mwake mna vyupa vidogo vidogo ambavyo vimejazwa dawa.

Hapa mna wanaume wawili waliovalia barakoa. Mkononi mwao wamejibebea tenki au mitungi maarufu ya gesi. Hatimaye wanaingia kwenye chumba fulani ambalo milango yake imefunguliwa.

Naona hapa mna chupa, chupa ndogo ambalo ni nyeupe, na ni chupa la dawa ambalo limeandikwa kwa kingereza Neno. Folic acid and iron . Kumaanisha ni chupa linalohusiana na afya.

Hapa kuna daktari mmoja na kuna mama wawili ambao wamebeba wanao na mama mmoja amebeba mwanawe huku daktari akimdunga sindano mwana mmoja hapa mtoto mmoja na daktari huyu amevalia barakoa.

Natumai hapa ni kwenye ofisi haswa ofisi la kiafya na inashughulikia suala la meno kwa sababu kuna chapa moja ambalo limeandikwa pale dental care , maana kuwa, yanachapisha, yanashughulika na mambo ya meno, watu ambao wana shida la meno.

Hapa kuna mwanaume mmoja aliyevalia jaketi ya kuakisi mwanga na kajibebea dumu ya kunyunyizia dawa na yumo kwenye shamba eneo la maji.